Sehemu ya darasa, jengo mali ya shule, ndani yake kukiwa na watu wazima, wakike na wakiume, wakipata elimu ya watu wazima katika darasa hilo.

Wababa na mama wazee wa makamo wakipatiwa mafunzo katika chumba maalumu cha taasisi inayojihusisha na utoaji wa elimu kwa watu wazima, huku wakiwa wamejikinga nyuso zao kwa barakoa kuepusha kuambukizana magonjwa yanayo ambukizwa kwa njia ya hli ya hewa.

Mwanamke aliyevalia shati la bluu, suruali nyeusi, mkononi mwake akiwa ameshikilia kikapu akiwa katika sehemu ya duka la kuuza vitabu mbele yake kukiwa na kabati lenye ngazi nyingi lililopangwa vitabu.

Eneo dogo la michezo la watoto katika shule ya awali, lililotengenezwa mbele ya madarasa ya shule hiyo. Kukiwa na vifaa mbalimbali vya kuchezea watoto, ikiwemo bembea pamoja na vitu vingine.

Kurasa namba kumi ya kitabu cha hisabati kwa shule za msingi kinachoonyesha hesabu mbalimbali za kujumlisha na kutoa, kukiwa na picha ya myama kama mamba pamoja na vitu vingine.

Mwalimu wa shule ya msingi akifundisha somo la kingereza ndani ya darasa na moja ya majengo ya shule hiyo. Ubaoni kukiwa na maandishi ya lugha ya kingereza yaliyosomeka vizuri.

Kurasa ya mia sabini ya kitabu cha somo la Kiswahili kwa shule ya msingi, kikiwa na picha mzee na Kijana wakiwa katika mionekano miwili tofauti.

Sehemu ya shule ya msingi, ikiwa imejengwa kwa majengo yaliyoezekwa kwa paa jekundu pamoja na mahema ya bluu, kukiwa na bembea za watoto kubembea nyasi zenye rutuba pamoja na mabaki ya gari kukiwa kumezungukwa na miche mbalimbali ya miti iliyokua vizuri.

Chumba kilichowazi cha shule ya msingi kilichosheheni madawati matupu, mbele kukiwa na ubao mweusi na sehemu nyeupe ya kuandikia pamoja na ramani mbalimbali zilizotanda katika ukuta wa darasa hilo.

Darasa la shule ya msingi lililoezekwa kwa bati, likiwa limepakwa rangi ya damu ya mzee, pamoja na rangi ya njano mpauko. Likiwa limechorwa picha mbalimbali na mbele yake kukiwa kuna bustani nzuri ya majani kibichi.

Chumba cha bweni la shule ya sekondari likiwa na vitanda vitatu vya ghorofa, meza ya kusomea na viti viwili vya kukalia.

Chumba mali ya jengo la shule ya sekondari, kinachotumika kama maabara ya masomo ya kujifunzia kwa masomo ya sayansi. Chumba kikiwa na mifereji pamoja na mifumo yote ya maji, meza na viti kwa ajili ya mafuzo ya vitendo.

Eneo la mbele, la madarasa ya shule ya sekondari lililomea nyasi za kijani, zilizokuwa katika udongo mzuri, mbele yake kukiwa na kamba iliyoanika sare za wanafunzi wa shule hiyo, na mbele ya sare hizo kukiwa na madarasa yaliyojengwa kwa udongochoma na mapaa ya rangi ya kijani.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama, mbele yao kukiwa na meza iliyowekwa bahasha kubwa mbili, wakifanya ukaguzi pembeni kukiwa na vitabu pamoja na nyaraka zingine. Nyuma yao kukiwa na majengo ya shule yaliyopakwa rangi nyeupe pamoja na bluu na madirisha makubwa.

Kava la kitabu cha sekondari somo la baiyolojia kikiwa na rangi ya njano, nyeupe na kijani kukiwa na picha ya daktari akiwa katika ofisi na mgonjwa wa kike, akimpatia ushauri na matibabu.

Kijana wa kike mwalimu wa sekondari, akiwa amekaa katika meza iliyonakshiwa vizuri. Chumba chenye madirisha mapana cha shule hiyo, kushoto na kulia kukiwa na madaftari anayoyasahohisha.

Chumba cha maabara ya sayansi kwa vitendo katika shule za sekondari, iliyotengenezwa na kunakshiwa na mabomba meusi, matenki ya kuwekea maji, pamoja na meza za kujifunzia.

Jengo zuri lenye ghorofa mbili, mali ya shule ya sekondari, lililonakishiwa kwa marumaru, mbele yake kukiwa na sakafu ya jamvi iliyotengenezwa vizuri, bustani ya maua na miti iliyozunguka shule hiyo.

Mabinti watatu wanafunzi katika chuo cha urembo, waliomzunguka kijana wa kiume, aliyeketi, huku wakijifunza kunyoa mitindo mbalimbali.

Darasa kubwa la chuo likiwa limeundwa mahususi na viti vyekundu vilivyozungukwa katika mfumo wa duara, vilivyoketiwa na wanafunzi wa jinsia za kike na kiume wakimsikiliza na kupatiwa mafunzo na mwalimu aliyevalia mavazi ya suti; aliyesimama katikati yao.

Wanafunzi wa chuo, mabinti watatu wakiwa ndani ya chumba cha bweni la chuo hicho, wakijisomea na kufanya shughuli mbalimbali ndani ya chumba hicho, ikiwemo usafi pamoja na shughuli zingine.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume waliokaa katika mpangilio, wakiwa wameketi kwenye viti vyeupe na meza nyeupe za plastiki, mbele yao kukiwa na mkufunzi mwanaume aliyevalia suti, akitoa mafunzo ndani ya darasa la chuo hicho.

wanafunzi wa chuo wakike na wakiume wakiwa wameketi ndani ya jengo la chuo hicho. Huku wakiketi katika viti vya plastiki vyenye rangi tofauti ikiwemo bluu wakipata maelekezo kutoka kwa mkufunzi wao.

Wanafunzi wa chuo, wakiwa wamevalia katika mavazi yanayofanana wakiwa wamekaa katika madawati madogo yaliyopangwa katika mpangilio, mbele kukiwa na mwalimu wa somo husika akiwafundisha mada mbalimbali ndani ya darasa.

Wanafunzi wa chuo wakike na wakiume, wakiwa wameketi ndani ya darasa la jengo la chuo, wakiwa wanapata mafunzo kutoka kwa mkufunzi aliyevalia nadhifu aliyesimama mbele yao.

Vijana wakike na wakiume wanafunzi wa chuo wakiwa katika darasa kubwa lenye madirisha mapana, mbele kukiwa na mwalimu wa somo anaewafundisha kuhusu mada fulani.

Vijana wakiume na wakike, wakiwa katika darasa la chuo, wakiwa wameketi katika viti na meza zilizotengenezwa vizuri, chumba kilicho na madirisha makubwa yanayopitisha hewa na mwanga wa kutosha.

Wanafunzi wa chuo, (wa kike na wa kiume), wakiwa wameketi katika viti na meza zao, kumsikiliza mwalimu wa kiume, anayewafundisha na kuwapa mafunzo, kupitia teknolojia ya projekta.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa katika darasa maalumu la chuo hicho, wakifanya mafunzo kwa vitendo ya kutengeneza vifaa vya kieletroniki, huku wakiwa wamekaa katika meza, mbele yao kukiwa na vifaa hivyo.

Wanafunzi wakike na wakiume wa chuo cha ufundi stadi, wakipata mafunzo ya kompyuta wakiwa wamekaa katika viti na meza; mbele yao kukiwa na kompyuta za kisasa, kwa mafunzo ya kiteknolojia.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, wakiwa katika chumba maalumu cha chuo hicho, wakijifunza kutengeneza samani mbalimbali za majumbani kama; meza na viti wakiongozwa na mwalimu wao anayewapa mafunzo ya jinsi ya kutengeneza samani hizo.

Mwanafunzi wa kike katika chuo cha ufundi, akiwa amevalia mavazi ya sare za chuo hicho. Akiwa katika chumba cha maabara cha kujifunzia masomo ya umeme, akifanya majaribio hayo kwa umakini na ustadi mkubwa.

Wanafunzi wakike na wakiume katika chuo cha ufundi wakiwa wamekaa pamoja katika meza za darasa hilo, wakijisomea na kupatiwa mafunzo na mkufunzi katika darasa hilo.

Vijana wawili wa kiume wa chuo cha ufundi stadi wakijifunza masomo ya umeme, wakiwa wamevalia makoti yenye rangi ya bluu nyeusi wakijifunza vitu mbalimbali kuhusu masomo ya umeme.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa katika moja ya maabara za kompyuta za chuo hicho, wakijifunza kompyuta wakiwa wamevalia sare za chuo hicho nyuma yao kukiwa na mwalimu au mkufunzi anaewafundisha somo hilo.

Vijana watatu wakiume wa chuo cha ufundi stadi wakipatiwa mafunzo na mkufunzi wao katika moja ya vyumba vya mafunzo yao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa katika maabara ya kujifunza kwa vitendo, wakiwa na mwalimu wao aliyevalia fulana nyeupe wakitabasamu na kujifunza kwa weredi.